Mchezo wa mpira wa kikapu unaendelea, ambapo mchezaji mmoja wa timu anajaribu kupita kwa mchezaji wa timu pinzani. Mchezaji wa kwanza amevaa jezi ya rangi ya blue na mweupe, huku akishikilia mpira, mandhari ni ya uwanjani, na kuna watu wengine nyuma wakitazama mchezo. Hii inatoa hisia za ushindani na nguvu, ikionyesha umuhimu wa michezo katika ustawi wa vijana.

Wanaume wawili wanafanya kazi za ofisini, mmoja anajaza fomu na mwingine anatazama. Mtu aliye mbele anaandika kwa makini kwenye karatasi, na kuna karatasi nyingine kwenye meza. Mandhari ni ya kijijini na mazingira yameandaliwa kwa njia ya kawaida. Hii inatoa hisia za ushirikiano na umuhimu wa hati katika shughuli za kila siku.

Mtu mmoja anamkabidhi mama cheti, au hati. Huku akiwa na mtoto mdogo. Wengine wanashuhudia tukio hilo, wa kuonyesha hisia za furaha, na msaada. Mandhari ni katika halfu rasmi. Labda ya ugawaji wa huduma au msaada wa kijamii. Hii inasisitiza umuhimu wa shirikiano na msaada katika jamii.

Kituo cha huduma za serikali. Watu wawili wakiwa wamekaa kwenye viti wanatazama huku mfanyikazi wa kituo akiwa na kompyuta akifanya kazi. Mandhari ni ya kisasa yenye mapambo ya baluni za kijani na nyekundu ikionyesha sherehe na uzinduzi wa kituo. Hii inaonyesha umuhimu wa huduma za umma na urahisi wa upatikanaji wa huduma kwa wananchi.

Halfa ya kuapishwa, ikionyesha viongozi wakiwa kwenye jukwaa. Mtu mmoja ameshikilia bibilia, na anaonekana akiyapa. Huku wengine wakimtazama kwa makini. Mandhari inaonyesha umati wa watu nyuma yao. Na kuna ishara za sherehe. Hii inaonyesha umuhimu wa Halfa za kisiasa na sherehe za kitaifa.

Mtu mwenye kofia ya kampeni iliyoandikwa kura kwa Moi na ishara ya kuku ambayo ni alama ya chama cha KANU. Mtu huyu ako katika mazingira ya kisiasa labda wakati wa kampeni au uchaguzi. Mandhari inatoa hisia za uhamasishaji na ushirikiano wa kisasa. Hii inawakilihsa historia ya kisiasa nchini Kenya na umuhimu wa uchaguzi.

Wachezaji wawili, wa mpira wa kikapu, wanaonekana katika mchezo. Mchezaji mmoja aliyevaa jezi ya Kenya yenye nambari kumi na nne, anashikilia mpira huku akimwangalia mpizani, aliyevaa jezi ya kijani, yenye nambari kumi na mbili. Hali hii inaonyesha ushindani wa mchezo, ambapo wachezaji wanajitahidi kufikia ushindi. Mandhari inaashiria kiwango cha juu ya mchezo na ujuzi ya wachezaji.

Mashabiki wa timu ya soka ya Gor Mahia FC wanaonekana wakiwa na furaha na shauku katika michezo. Wamevaa mavazi ya kijani kibichi na kujiandaa kuunga mkono timu yao. Wengine wameshikilia bendera na mabango ya timu, huku wakionyesha hisia za nguvu na umoja. Hali ya sherehe inajidhihirisha ikionyesha jinsi soka inavyoweza kuleta watu pamoja katika jamii.

Watu wengi, wakiwa na mabango yaliyoandikwa PNU. Ikiwa ni ishara ya kuunga mkono chama au mgombea fulani. Watu hao wanacheka na kuonyesha furaha. Wakiwa na umoja katika tukio la kisiasa, mandhari ni ya nje na watu wamejitokeza kwa wingi kusherehekea na kuonyesha msaada wao.

Hati rasmi inayoonyesha mada, State of the Judiciary, and the Administration of Justice . Hali ya mahakama na utawala wa haki. Inaonekana kuwa na alama ya jamhuri ya Kenya, na muundo wa kisasa wa grafiki. Hati hii inaeleza masuala yanayohusiana na mfumo wa sheria, na utawala wa haki, nchini Kenya.

Kundi la watu wanafanya kazi katika eneo la wazi karibu na jengo la chuma. Watu watano wanaonekana ambapo wawili wanaandika kwenye karatasi. Mmoja anatazama na mwingine akiwa na simu. Mandhari ni ya kijijini yakionyesha shughuli za kijamii au za kiserikali.

Hali ya ndani ya ukumbi wa mkutano. Ambapo mwanafunzi anajaza fomu au hati ya kielekezo na mtaalamu aliye mbele yake. Anaonekana wakiwa na vifaa vya ofisi, kama computer na vitabu. Mandhari ya mazingira rasmi. Labda kwa ajili ya usajili, au mahojiano. Hii inasisitiza umuhimu wa elimu, mchakato wa kujitayarisha kwa ajili ya fursa, za baadaye.

Watu wanakaribiana katika tukio rasmi. Kiongozi mmoja aliyevaa suti anashikana mkono na jaji aliyevaa mavazi rasmi ya kisheria. Wengine katika picha wanatabasamu na kuangalia kwa furaha. Mandhari ni ya eneo rasmi ikiwa na uzito wa tukio hilo na umuhimu wa mahakama. Hii inadhihirisha ushirikiano kati ya viongozi wa serekali na mfumo wa haki.

Kituo cha huduma za umma kinachoitwa Huduma Kenya. Kuna madawati tofauti yanayoonyesha huduma, kama vile vyeti vya polisi na huduma za NIDA. Watu kadhaa wanaonekana wakihudumiwa kwa mteja. Huku viti vingi vya kusubiri vikiwa wazi. Mandhari ni ya mazingira safi na ya kisasa. Ikionyesha umuhimu wa huduma bora za serikali kwa wananchi.

Mashabiki wa timu ya soka wanasherehekea wakiwa na mavazi ya rangi ya timu ya Gor Mahia. Kuna mwanamke katikati akishikilia skafu ya timu huku wengine wakionyesha hisia za furaha. Hali hii inaonyesha ari na mshikamano wa mashabiki katika tukio la mchezo.

Skrini ya kompyuta ikiwa na ukurasa wa mtandao wa kuomba huduma kama vile unganisho kwa maji. Kwa sehemu ya kuingiza jina ya muombaji , nambari ya ombi na nambari ya simu. Mandhari ni ya ofisi. Inaonyesha matumizi ya teknolojia katika huduma za umma. Hii inatoa hisia za urahisi na ufanisi katika mchakato wa kuomba huduma.

Kundi la watu, wako katika ofisi ya huduma. Wanazungumza na mmoja wao akieleza jambo. Watu hawa wamevaa mavazi rasmi na kuna alama za huduma kwenye kuta za ofisi. Mandhari ni ya kisasa na iliyoandaliwa vizuri, ikionyesha mazingira ya kazi yenye mvuto. Hii inatoa hisia za ushirikiano na huduma bora kwa wateja.

Ofisi ya serikali, inayohusika na kutoa vyeti vya kuzaliwa na vifo. Watu wawili wakiwa nyuma ya meza, wanafanya kazi ya vifaa vya ofisini. Bango kubwa linaelezea huduma zinazotolewa zisizo za ufanisi na urahisi wa raia. Hii inaashiria umuhimu wa huduma za serikali katika kusaidia wananchi.

Watu wanasubiri huduma katika eneo lililo wazi ambapo mtu mmoja amekalia meza na anachukua maelezo. Watu kadhaa wamesimama karibu, wakionyesha msilahi au kutaka msaada. Mazingira ni ya kijamii na watu wanafanya shughuli za kijamii au za huduma. Hii inaashiria umuhimu wa ushirikiano na msaada katika jamii.

Mtaa ulio na mfereji wa maji uliochimbwa kwenye ardhi. Ardhi inaonekana kuwa na udongo wa mawe na mfereji umejaa maji. Hali hii inaashiria kazi ya ujenzi au matengenezo yanayoendelea katika eneo hilo. Labda kwa ajili ya mifumo ya maji au mfereji. Mandhari inaonyesha shughuli ya kuboresha miundombinu katika mji.

Mtu mmoja ameketi kwenye kiti akishika kipande cha karatasi kilichoandikwa na maelezo mbalimbali. Mtu huyo amevaa mavazi ya bluu, anaonekana kuwa na subira. Mandhari ni mazingira ya ofisi yakionyesha shughuli za kusubiri huduma au kukamilisha taratibu mbalimbali.

Kundi la watu katika hafla ya kisiasa, kiongozi aliye katikati anaongea akiwa na alama ya kampeni watu wengine wamesimama pembeni wakivaa mavazi ya bluu na kofia zinazofanana. Mandhari ya majengo ya mji na miti ya rangi ya bluu nyuma yao, ikionyesha muunganiko wa kisiasa.

Wachezaji wa kikundi cha mpira wa kikapu wakiwa kwenye benchi wamevaa mavazi ya bluu na nyeupe huku wakisherehekea kwa furaha. Wengine wanakalia viti wakati wengine wamesimama wakionyesha shauku. Mandhari ni ya uwanjani na viti vya rangi tofauti nyuma yao. Wachezaji wanaonekana kuwa na umoja na nguvu ya timu.

Majaji watatu wamekalia viti vya mahakama, wakiwa wamevaa mavazi rasmi ya kisheria. Wanashekiwa na bendera ya Kenya na alama za mahakama nyuma yao. Hali hii inaonyesha mkutano wa kisheria au kesi inayofanyika, ambapo waheshimiwa wanatoa maamuzi au kusikilizwa mashauri. Mandhari inaashiria umuhimu wa mfumo wa haki na sheria.

Watu wako katika kituo cha huduma labda kwa ajili ya kutoa usajili au kutoa taarifa. Watu wanaonekana wakiweka mavazi ya kisheria pamoja na barakoa. Watu wawili wakiwa nyuma ya meza, wakitoa huduma kwa mtu mmoja ambaye amesimama mbele yao. Mandhari ni mazingira ya ndani ya hema na meza ikiwa na vifaa vya kazi.

Viongozi wakuu wanatembea kwenye ukumbi. Kiongozi aliyevaa sidiria anatembea pamoja na mwanamke aliyevaa mavazi rasmi. Huku akikabiliwa na watazamaji. Kuna pia mjumbe wa jeshi aliyevaa sare. Hali hii inaashiria hafla rasmi kama mkutano au sherehe.

Eneo limejaa takataka. Likiwa na plastiki, karatasi na mabaki mengine ya vyakula. Lina uchafu mwingi, na mazingira yanaweza kuathiriwa na uharibifu huu.

Jopo la mawakili wako katika ukumbi wa mahakama. Wamevaa mavazi rasmi za kisheria. Wanafanya maandalizi au wanajadili jambo fulani yaliyohusika na kesi maalum.

Mfumo wa mabomba ya maji, ambapo bomba kubwa la kijani, kinapita karibu na tanki la suruji. Mandhari ni ya asili na majani ya miti yanaizunguka. Maji ina rangi ya kahawa, ikionyesha uwezekano wa uchafuzi. Hii inatoa hisia ya miundo mbinu na usambazaji wa maji na changamoto zinazohusiana na ubora wa maji.

Watu wako kwenye katika kituo cha huduma za umma, wanafanya shughuli mbalimbali, watu wawili wanazungumza kwenye meza huku wengine wanafanya kazi kwenye kompyuta. Kituo kina mazingira ya kisasa ya kirafiki. Kinatoa huduma za serikali kwa raia. Hali hii inaashiria umuhimu wa huduma za umma katika jamii ikionyesha jinsi watu wanavyohusika na shughuli za kiserikali.

Mfumo ya mabomba ya maji ambapo bomba kubwa la kijani limetolewa kwenye mtaa. Kando la bomba kuna mtaa wa maji ulio na uchafu na kuna mtaro wa saruji unaoshughulika na mfumo wa maji. Mazingira yaonekana kuwa ya mimea ya kijani kibichi na pia kuna uchafu unaoonekana kwa maji.

Ofisi ya huduma ambapo wafanyakazi wakiwa wanatoa huduma, kwa wateja ni sehemu ya huduma za kifedha iliyopewa jina ya uwezo fund , inayotoa msaada kwa watu binafsi na vikundi katika mradi ya kimaendeleo.

Tukio rasmi labda sherehe ya kuapishwa, au hafla nyingine ya kitaifa ambapo kiongozi mmoja ambaye anaweza kuwa rais au makamu wa rais, anasimama pamoja na jaji au kiongozi wa kisheria. Watu katika picha wanaonekana wakiwa katika mavazi rasmi na mazingira yanayoonekana kuwa ya sherehe.

Mchezo wa mpira wa mkono kati ya wachezaji wawili wa timu tofauti. Mwanamke mmoja anajaribu kupita kati ya wachezaji wawili wa timu ya wapinzani akionyesha nguvu na juhudi za kushinda. Wachezaji wote wamevaa mavazi rasmi za mchezo na hisia za ushindani zinaonekana wazi.

Eneo la ujenzi au uchimbaji ambapo kuna mashine ya ujenzi yaitwayo bulldozer na mzunguko wa ardhi uliochimbwa. Inaweza kuwa ni sehemu ya miradi ya ujenzi au ukarabati wa miundo mbinu.

Wachezai wa timu ya soka wako katika sherehe baada ta kufuga bao au kushinda mechi. Wamevaa mavazi ya buluu yenye nembo ya Bandari FC. Wote wanaonekana wakifurahia, wakiunganisha mikono na kuonyesha furaha.

Wanawake wenye mavazi ya timu ya soka. Wanazungumza na kufurahia wakati wa tukio. Hii ni ishara ya sherehe za mchezo hususan kuunga timu fulani mkono.

Watu wawili wanazungumza na mfanyikazi wa ofisi, huku wengine wanafanya kazi kwenye kompyuta. Hali hii inaashiria mazingira ya ofisi, labda katika huduma za uma au biashara mbalimbali.

Wanwania katika mbio za kazi, kwenye uwanja wa mchezo. Wanakimbia kwa nguvu, na kila mmoja amevaa jesi tofauti za timu. Umati wa watu umejaa kwenye viti vya uwanja ukionyesha ushiriki, wakwamasisha, wanariadha.

Ofisi ya huduma za uma. Kuna vituo vya kazi vilivyoandaliwa kwa ajili ya mteja. Watu wawili wanafanya kazi kwenye kompyuta. Mteja mmoja amekalia kiti akisubiri huduma. Mazingira ni safi na ya kisasa na kuna mapambo za rangi za bendera ya Kenya ikionyesha uzalendo.

Watu watatu, ambapo wawili wamepaka uso zao, rangi ya bendera ya Kenya. Wanachukua picha ya pamoja. Hii inaashiria furaha na mshikamano katika tukio la mchezo au sherehe mbalimbali.

Meza limejaa kadi za utambulisho au hati za kibinafsi. Kadi zimewekwa kwenye safu nzuri na zinaonekana kuwa katika hali nzuri. Chini kuna sanitaiza ya mkono. Mandhari ni ya ofisi au maeneo ya kazi, ikitoa hisia za utawala wa au usimamizi wa nyaraka.

Kundi kubwa la watu, Wako uwajani, Wakiwa na shareni, au tukiwa la mchezo, watu wanatabasamu na kuonyesha shara ya furaha, mtu mmoja mbele, anachukua selfie huku wengine, wanafurahia mazingira haya, rangi ya mavazi tofauti, zinaonyesha mtindo wa vijana.

Jengo la Huduma Kenya ambapo watu kadhaa wanatoka nje ,watu hawa wamejumuisha mahudumu na wateja na mazingira yanaoneka ya kisasa na safi ,jengo lina alama za huduma za Kenya na bendera ya taifa ,hii inatoa hisia za huduma za umma na ushirikiano kati ya raia na wahudumu wa serikali.

Mashabiki wa timu wa Gor Mahia, waliovalia sare la majani, wanakimbia barabarani, huku wengine wamedandia gari na kusimama kwenye lango lake, na wengine hata kupanda juu kwenye paa la gari na kukalia.

Mchezaji wa mpira wa kikapu, anajaribu kutupa mpira kwa mwelekeo wa kikapu. Mchezaji huyu ana hatua ya kupiga risasi. Kuna wachezaji wengine kwenye uwanja wa mchezo ambao wamevalia jezi mwekundu.

Mwanamke anaongea katika mazingira ya ofisi akiwa amekalia kiti na kuangalia mbele, ana mavazi rasmi ya rangi ya buluu na amevaa mkufu kwa shingo, nyuma yake kuna bango la Judicial Service Commission na alama zake, anaonekana kuwa na umakini akitoa hisia za uongozi na mamlaka katika mazingira ya kitaalamu.

Umati wa watu wanasherehekea wengi wamevaa mavazi ya rangi tofauti na wanashikilia bendera. Watu wamefurahia huku wanapiga makofi na kuonyesha hisia za furaha. Mandhari ni tukio kubwa labda mchezo wa michezo au sherehe.

Dawadi la taarifa lililoandikwa kwa kiingereza, Information Desk, lililo kwenye hatua za mwisho za ujenzi au kuwekwa. Kuna vifaa vya ujenzi karibu. Hii ni sehemu ya ofisi au kituo cha huduma kwa wateja mbalimbali.

Wachezaji wawili wa soka, wanacheza mechi uwanjani moja. Mchezaji mmoja amevaa jersey za rangi za kijani, njano, akielekea kwenye mpira. Huku mchezaji mwingine akiwa nyuma yake akijaribu kuizuia, nyuma yao kuna umati wa watangazamaji, wakishuhudia mchezo hali hii inashiria ushindani na msisimko wa mchezo.

Timu ya soka inasherehekea baada ya ushindi, huku wakiwa katika uwanja wa michezo. Wachezaji wanafurahia na kuna watu wengi nyuma yao wanashuhudia tukio hili.

Kundi la watu wanatembea kwenye barabara wakiwa na bango kubwa linalosema, Court Annexed Mediation . Wanashiriki, wamevaa mavazi rasmi na baadhi yao wamevaa barakoa, wakionyesha umuhimu wa usalama wa afya. Bango linaeleza umuhimu wa utatuzi wa migogoro kupitia njia mbadala kama inavyotambulishwa na katiba. Hii inatoa hisia za ushirikiano na uhamasishaji wa jamii kuhusu masuala za kisheria.

Tukio la kusaini maktaba ambapo watu wanne wanafanya hivyo. Watu wawili wamesimama mmoja akiwa na mavazi rasmi na shati na suruali na mwingine akiwa na sindiria. Wengine wawili wameshikilia karatasi na kalamu wakionyesha umakini katika mchakato. Mandhari inaonyesha hema iliyoandaliwa kwa tukio hili ya rangi za kijani na rangi nyinginezo zikiwa zimetumika.

Timu ya wanawake wa soka wanajadili mkakati wakati wa mechi. Wamevaa jezi za buluu inaonekana wakisikiliza kwa makini. Mandhari ya nyuma kuna mashabiki wakiwa wanatazama.

Mtaro umejaa takataka na uchafu, ukiwa kando ya barabara. Kuna watu wanatembea karibu na eneo hilo. Hali hii inaonyesha changamoto za usafi wa mazingira katika maeneo ya mijini, ambapo takataka inaweza kuwa tatizo kubwa, yanayoleta majanga katika jamii.

Kundi la watu katika ofisi, mtu mmoja anatumia kifaa cha kielektroniki kinachoonekana kama mashine ya kuchukua alama za vidole. Mtu aliye mbele anaonekana kuwania makini na anashughulikia kifaa hicho huku wengine wanatazama kwa hamu. Watu hawa wamevaa mavazi rasmi na kuna vifaa vingine vya kielektroniki kwenye meza.

Tukio la kutambulishwa ambalo mchezaji wa soka anapewa jezi na mtu mwingine. Ni kocha au mkurugenzi wa timu. Ni hafa ya kujiunga na timu ya Ulinzi Star FC.

Kijana mmoja mrefu kiasi aliyevaa suruali nyeupe, sweta nyeusi, kofia ya buluu amebeba vyeti vya uendeshaji gari huku kwenye mkono wake wa kulia amebeba kijitabu na kwenye mkono wake wa kushoto amebeba vijikaratasi.

Umati wa watu kwakuwa kwenye ofisi ya huduma, wanasubiri huduma au kufanya shughuli za kiserikali. Kila mtu ana hati au nyaraka mkononi. Meza ya huduma, una muundo wa chuma na kuna watu wawili wanazungumza na wafanyikazi wa ofisi. Hali hii inaashiria umuhimu wa huduma za umma katika jamii.

Mtu mmoja ambaye anaonekana kuwa katika mahojiano kwa nafasi ya jaji wa mahakama kuu. Anavaa mavazi rasmi na anaonekana akizungumza au kujibu maswali. Nyuma yake kuna alama ya tume ya huduma za kisheria ikionyesha kuwa hii ni shughuli rasmi.

Mchezo wa soka unaendelea ambapo wachezaji wawili wanashindana kwa mpira. Wachezaji wamevaa jezi za rangi tofauti mmoja amevaa jezi za bluu na nyeupe wakati wengine wamevaa jezi za kijani. Umati mkubwa wa mashabiki wako nyuma yao huku wanasherehekea na kuhamasisha timu zao.

Kadi nyingi za vitambulisho zimepangwa kwenye meza. Kadi hizo zina mwonyesho wa kawaida wa kadi za utambulisho, zikiwa na picha na maelezo. Zimewekwa pamoja kwa makundi na zimefungwa kwa mikanda.

Mtu mmoja anafanya mazungumzo na mfanyikazi wa afya au mtaalamu wa huduma za afya aliyevalia vazi nyeupe katika mazingira ya ofisi. Wanajadili au kutafuta huduma fulani katika mazingira haya.

Watu wengi wako kwenye halfa ya hadhara ,wanatazama kiongozi ambaye anazungumza kwenye jukwaa, kiongozi huyo amevaa sidiria na amesimama mbele ya meza iliyoandikwa ODM kwa herufi kubwa za rangi ya shaba ,watu wengine nyuma yake wamevaa kofia ya rangi ya machungwa wakionyesha ushirikiano wa chama hicho.

Mwanariadha anafanya jaribio la kuruka kwa mchujo kwenye mashindani ya riadha. Ametoa kwenye mchanga huku akitupa mchanganyiko wa mchanga angani. Mwanariadha amevaa jezi rasmi na anatoa hisia za nguvu za juhudi katika shindani. Nyuma yake kuna viti vya watazamaji wakionyesha umati wa watu wakishuhudia tukio hili.

Wachezaji wa timu wa soka wanasherehekea baada ya kufunga bao au kushinda mechi. Wachezaji wamevaa mavazi ya michezo ya rangi ya giza na kuna furaha na shangwe miongoni mwao. Mchezaji mmoja katikati anasherehekea kwa nguvu huku wengine wakimkaribisha kwa furaha.

Watu wawili wanaozungumza na mfanyikazi wa Posta nyuma ya counter .Kuna alama za huduma za huduma na Mpesa kwenye kuta. Hali hii inaashiria shughuli za kifedha au huduma za Posta zinazotolewa katika ofisi ya Posta.

Wahudumu wako katika ofisi za huduma za Kenya. Wanatoa huduma kwa wateja. Kila msaidizi amevaa kofia na uso wa kufunika huku anafanya kazi kwenye computer na vifaa vya ofisini. Mandhari ni ya safi na ya kisasa huku inaonyesha huduma za umma.

Kundi la watu wanasherekea, wakiwa na mavazi ya rangi za taifa na uso wa mtu mmoja ukiwa na rangi ya kupaka. Kila mmoja amefurahia tukio hilo na mandhari inaonyesha umati wa watu nyuma yao wako sherehe au tukio la michezo inaendelea. Picha hii ni za hisia za umoja na sherehe za kimataifa.

Mechi ya soka inachezwa uwanjani na wachezaji wawili wanafanya mashindano ya mpira. Wachezaji wamevaa mavazi ya rangi tofauti huku umati mkubwa wa watu, ukiangalia kutoka kwenye viti vya uwanja. Uwanja unaonekana kuwa na majani ya asili na mazingira yaonekana kuwa ya sherehe na msisimko.

Mchezo wa soka unaendelea. Ambapo wachezaji wa timu mbili wanashindana na umati mkubwa wa mashabiki unashuhudia. Inaweza kuwa mechi muhimu labda katika ligi au mashindano ya kitaifa.

Mtu mmoja amevaa mavazi ya rangi ya bendera ya Kenya, anasherehekea au kuunga mkono timu au tukio fulani. Ni mwenye furaha na anashikilia bendera, nyuma yake kuna umati wa watu ambao pia wanaonekana kufurahia tukio hilo.

Watu wawili wanazungumza na wafanyikazi kwenye kituo cha huduma, ambapo kuna kompyuta na vifaa vya ofisi. Watu hawa wanavaa mavazi rasmi na kuna mazingira ya shughuli za ofisini. Hili linaweza kuwa katika muktadha wa huduma za uma au shughuli za kijamii.

Mashabiki waliovaa shati tofauti tofauti lenye rangi na maandishi maalum wanashangilia huku wengine wamebeba mikono juu na wengine kubaki midomo wazi na kuonyesha furaha teletele usoni mwao.

Mfumo wa mabomba wa maji. Bomba kubwa linaelekea kwenye mduara wa chuma, kando ya bomba kuna mimea na majani, ikionyesha mazingira ya asili. Sehemu ya chini kuna udongo wa giza na kuna uzio wa nyaya, zinazozuia njia. Mandhari, ni ya mchanganyiko wa ujenzi wa kibinadamu na mazingira ya asili.

Umati wa mashabiki, wanashehekea katika tukio la michezo. Wamevaa mavazi yenye rangi la taifa la Kenya na Wana bendera za Kenya. Wamefurahia, huku wanapoliga kelele na kutoa hisia za kuhamasishaji kwa timu yao. Mandhari yanaonyesha upendo na sherehe ikionyesha ushirikiano na upendo kwa taifa.

Umati mkubwa wa watu wako na shangwe. Wengi wao wana bendera na mabango ya timu ya soka alziza fc.Watu wamevaa mavazi tofauti ikiwa ni pamoja za jezi za timu, mavazi ya kawaida. Wengine wanatabasamu wanakuonyesha hisia za furaha. Kuna wahudumu wakivalia mavazi yakuonyesha usalama au huduma.

Watu wengi wako kwenye kituo cha huduma kwa mfano, kama vile ofisi ya serikali au benki. Watu wana subiri huduma katika mazingira ya uma huku polisi akichapa doria na kuhakikisha usalama wao.

Kikundi cha watu wakifurahia katika tukio la michezo au sherehe. Watu wamevaa mavazi tofauti na baadhi yao wana bendera ya kenya. Wamejikusanya pamoja wakitabasamu na kuonyesha ishara ya furaha. Huku wengine wakitabasamu kwa kamera.

Mtu mmoja ameketi akionekana kama anafanya mahojiano au anasubiri kwenye ofisi huku watu wengine wakimsikiliza. Mazingira yanaonekana kuwa ya ofisini na kuna vifaa vya teknolojia kama kamera.